Ubao ambao umepakwa rangi nyeupe na rangi nyeusi kando unonekana, kwenye ubao huo tunaweza kuona tarehe ishirini na nne mwezi wa pili mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano.

Mwanariadhaa anayeitwa Nancy chelagat koech, anaonekana akipiga picha huku akiwaamebeba bendera ya kenya na mwanaume anayeonekana kama mtu anayemsaidia maana mwanamke huyu anakimbia katika riadhaa za walemavu na anashida ya kuona.

Dawati ambazo zinaekelewa kwenye sakafu zinaonekana. Dawati hizi zimetengenezwa kutumia mbao na misumari. Chuma ya dawati hizi, kuna sehemu iliyotengenezwa kutumia chuma, na chuma hizo zimepakwa rangi nyeusi.

Wanaume watatu wanaonekana wakiwa kwenye uwanja. Wanaume hawa, wanaonekana kuwa wachezaji wa mpira wa kandanda, wa watu walemavu. Mmoja wao amevaa jezi ya rangi nyeusi, huku mwingine akiwa amevaa jezi ya rangi ya kijani kibichi.

Makabati yaliyotengenezwa kutumia mbao, na vyuma yanaonekana yamekusanywa pamoja, katika darasa. Mbele ya darasa hilo, kuna chati ya rangi nyekundu, chini yake kuna sakafu.

Jumba ndogo ambalo kimetengenezwa kutumia mawe, mbele yake lina vyuma vitatu ambavyo vimepakwa rangi nyeusi inaonekana. Ukuta wa jumba hilo unaonekana ukiwa na mchoro.

Mlango wa rangi nyekundu unaonekana ukiwa umefungwa. Juu ya mlango huo kuna kioo kilichowekwa. Kando ya mlango huo tunaona ukuta uliojengwa kutumia mawe. Mbele ya mlango huo kuna chuma yenye rangi nyeusi.

Ukurasa wa kwanza wa kitabu ambacho kinazungumzia shughuli za mazingira Cha darasa la pili kinaonekana. Kitabu hicho kinaweza kuwa Cha mwalimu ambaye anaitwa Joy. Kwenye kitabu hicho tunaweza kuona Buti, tunaweza kuona mkebe, tunaweza kuona karai..

Kitabu cha darasa la nne ambacho kinatumika kufunza kifaranza ,kinaonekana kikiwa kimewekelewa kwenye meza, kwenye kitabu hiki katika ukurasa wa nje tunaona picha ya wanafunzi wawili wanao cheza mchezo wa kuruka kamba.

Jengo refu linaonekana lenye paa ambalo limetengenezwa na mabati. Jengo hili linaonekana kuwa kama jengo la shule. Milango yake imepakwa rangi ya blue na kwenye Kuta za jengo hilo kuna michoro aina tofauti.

Wanariadha ambao ni walemavu wanaskumwa huku wakiwa wanatembelea viti vyao ambavyo vina magurudumu, wachezaji hao wamevalia kama wamasai kutokana na shanga ambazo wamevaa kwenye shingo zao.

Wanawake wawili na wanaume wawili, ambao wanaonekana kama wanariadha ,wanafanya mazoezi kwenye uwanja. Uwanja ulio kando yao unaonekana ukiwa na nyasi na kuna watu ambao hawaonekani vizuri ambao wana labda wanafanya mazoezi ama wamesimama.

Mlango uliotengenezwa kutumia mbao unaonekana mlango huo ni wa rangi ya kahawia juu ya mlango huo tunaweza kuona maandishi ambayo yameandikwa kutumia rangi nyeusi likisema kuwa chumba hicho ni cha maabara ya somo la kemia na biolojia

Wanaume watatu wanaonekana wakicheza mpira wa kandanda wa watu walemavu. Mwanaume mmoja, amevaa jezi ya rangi ya machungwa. Wawili kati yao, wamevaa jezi ya rangi ya manjano iliyo na suruali ya rangi nyeupe.

Watu wawili, ambao wanaonekana kuwa wa jinsia ya kiume, wamepanda baiskeli na wanaliendesha. Watu hawa, wamevaa sare na wamevaa viatu vya rangi tofauti. Sare hii imeandikwa jina, Kenya.

Mwanamke mmoja ambaye anaitwa Siha Suluhu ambaye amevaa jaketi ya rangi ya nyeusi, ambaye ina michoro ya rangi nyeupe anaonekana akiwa anaketi kwenye mashua, mashua hiyo inaonekana ikiwa imebeba vifaa tofauti.

Chuma kimoja cha rangi ya kijivu, kimeinuliwa. Kando ya chuma hicho kuna miti aina mbalimbali ambayo imepandwa. Kutokana na hali ya anga ambayo tunavyoona mawingu ambayo yametanda, tunaweza sema kuwa ni mchana ama asubuhi.

Watu kadhaa wanaonekana kama mashabiki ama wanariadha wanatembea huku wengine wanasukuma wanariadha wenzao ambao ni walemavu. Watu hao wamevaa nguo ya rangi nyekundu.

Pango lililotengenezwa kutumia chuma na likapakwa rangi nyeupe, lina maandishi ya rangi ya kijani kibichi yanayosema, mkutano wa moto, alafu likawa na ishara la rangi nyekundu linaonekana.

Shati ambayo Ina alphabet kutoka A mpaka Z imening'izwa kwenye ukuta. Kando ya chart hilo Kuna rangi ya blue na chart hiyo imeandikwa kwa maandishi ya rangi nyeusi.

Kitabu cha kufunzia kingereza cha darasa la pili kinaonekana. Kitabu hiki kimeandikwa na Hydrin Richards, na kinaonekana kuwa kimezeeka, kutokana na vile ukurasa wa jalada unaonekana.

Dawati lililotengenezwa na mbao na chuma ambalo lina sehemu ya mbele inayoweza kutumika kama meza linaonekana. Dawati hilo limetengenezwa na chuma na ikapakwa rangi ya nyeusi na mbao hiyo ina rangi ya kahawia limeekwa kwenye sakafu.

Kundi la wanawake saba, wanaonekana wakiwa wameketi kwenye viti vya magurudumu. Wanawake hao, wamevaa shati za rangi nyekundu, ambazo zimeandikwa Kenya na suruali za rangi nyeusi.

Jengo kubwa ambalo ni la ghorofa, lenye madirisha makubwa ambayo yametengenezwa na vioo na vyuma, linaonekana. Jengo hili linaonekana kuwa dirisha kutokana na bango lililoandikwa na kushikanishwa kwenye maua ambalo linasema, "wageni tafadhali pitia kwenye ofisi".

Kikundi cha watu, ambao wamevaa jaketi inayoonekana kuwa sare, yenye rangi nyekundu, ambayo pia ina rangi nyeusi, kijani kibichi na nyeupe. Wamesimama kupigwa picha. Baadhi yao kuna mwanaume mmoja ambaye ni mlemavu.

Mwanamke mmoja ambaye ameketi kwenye mashua, amevalia shati la rangi nyekundu ambao limeandikwa jina Kenya. Kuna wanaume watatu ambao wamemzingira. Wote hao wanaonekana kuwa wapo kwenye mazungumzo.

Kompyuta mbili za rangi nyeusi, zinaonekana zikiwa zimewekelewa kwenye meza iliyotengenezwa na mbao. Kando ya kompyuta hizi, kuna vitabu kadhaa imewekelewa, inaashiria kwamba, jengo hili labda ni shule.

Wanariadha wanne, wameshikiliana huku wakitabasamu wakipiga picha, labda ni baada ya tukio la riadha, ambalo wameshinda. Wanaume hawa, wamevaa jezi ambazo zimeandikwa Kenya.

Vitabu vya somo la kompyuta vya darasa la saba vinaonekana vikiwa vimeekelewa kwenye meza iliyotengenezwa na mbao. Mbele yake kuna faili ya rangi ya manjano.

Vigae aina tofauti ambazo vinaonekana kuwa ni vichafu vya rangi ya kahawia, mbele yake kuna ukuta wa rangi ya bluu ambayo haijakolea, chini ya ukuta huo kuna rula ya mita mia moja ambayo hutumika sana sana na walimu wa hesabu.